Mfumo wima wa umwagiliaji au bustani ya hydroponiki umetengenezwa kwa mabomba ya plastiki na upandaji wa mimea kwenye mashimo maalum. Mabomba yamepangwa juu kwa juu, yakiruhusu maji na virutubishi kupita kwa urahisi hadi kwenye mizizi ya mimea. Njia hii hufaa maeneo yenye nafasi kidogo na inasaidia kulima mboga safi mjini.

Mwanaume amevaa shati la mistari na suruali ya giza, yuko kwenye greenhouse . Anakagua mimea inayolimwa kyenye safu nadhifu. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa na bustani mazingira yaliyodhibitiwa.

Ndani ya greenhouse kuna meza kubwa imejaa miche ya mimea inayokua vizuri na kijani kibichi. Mtu amevaa shati la mistari anaishikilia tray yenye miche mingi safi tayari kwa kupandwa shambani. Mazingira yanaonyesha kilimo cha kisasa na maandalizi mazuri ya miche.

Shamba la hydroponic ndani ya jengo lenye mimea iliyopandwa kwa tabaka ngazi moja baada ya nyingine katika stendi za metali na nyaya za umeme katika kila ngazi ya upanzi.

Mboga ambazo zimepandwa ndani ya paipu kwa ukulima wa kisasa hilo paipu limetobolewa mashimo kisha zile mboga zikapandwa hapo katikati. Zimetawanyishwa upande kwa upande zikipewa nafasi kwa ukuzaji bora.

Ukulima wa kihaidrofoni ndani ya nyumba ambapo momea imepandwa ndani ya paipu ambayo imetobolewa mashimo na kuwekwa mchanga halafu ikapandwa mimea ndani yake. Mimea inaonekana kuwa na afya na mikebe iliyoingizwa ni ya rangi nyeupe na samawati.

Mwanamke mmoja mwenye shati nyeupe na nyekundu na nywele ndefu akiwa kwenye shamba lake la kidijitali la kisasa akiangalia mimea yake aliyopanda kwa huo muundo wa kidijitali.

Kilimo cha hidrofoni kinacho onyesha mimea iliyolindwa kwa uangalifu, kwenye nguzo ili ikuwe katika mstari ulionyooka wa kuelekea juu kupitia chapisho. Mimea hukuzwa kwa madhumuni ya kibiashara.

Maua yaliyopandwa kwenye kibaraza cha nyumba kwa muundo wa kisasa ambayo yamewekwa kwenye mikebe ya plastiki. Kuna mchanga ndani ya mkebe moja na maua tayari yameshapandwa . Ule mkebe mwingine umejaa maji na kuna paipu za maji hapo.

Shamba dogo la hydroponic kwenye veranda. Mimea huingizwa kwenye makoko madogo ya plastiki na udongo huwekwa ndani ya mashimo kwenye mabomba ya kijivu.

Shamba moja kubwa la kilimo cha biashara likiwa limejaa mimea ambayo ni mahindi na likiwa limepaliliwa vizuri. Kando ya hilo shamba kuna miti mingi sana mirefu.

Mkulima mmoja aliyeinama kwa shamba lake kubwa akipalilia mboga zake. Mboga zenyewe ziko na afya tele. Kwa shamba hilo kumezingirwa na paa ambayo ni ya chuma.

Shamba kubwa la kidijitali lenye liko kwenye ekari nyingi sana ambalo lina mimea yenye afya na ya rangi ya kijani. Kando ya hili shamba kuna maji yanayonyunyiziwa kutokea kwenye mifereji ya maji.

Shamba la viwanda na nyumba ya kijani kwa mimea imejaa mboga na rangi ya hema ni nyeupe. Kilimo cha viwandani ni njia nzuri ya kukuza mazao.

Zizi kubwa sana la ngombe wa viwandani lililojaa ngombe weusi na weupe wasio na majani waliogawanywa katika sehemu tofauti kwa chuma. Paa limejengwa kwa mabati.

Vitunguu vingi vilivyomwagwa chini sakafuni huko sokoni. Hapa muuzaji akiwa amepiga magoti katikati akichagua zile vitunguu akiwekea wanunuzi. Kuna vitunguu vimewekwa kwenye karatasi hapo kando ya muuzaji.

Wanaume wawili kwenye kivungulio ya kibiashara, kivungulio ina pilipili hoho zilizotenganishwa kwa mistari nadhifu na kila mmea unaungwa mkono na nyuzi nyembamba zinazoenda juu kabisa. Kuna brashi ya kufagia sakafuni.

Shamba kubwa lililojaa mahindi yaliyopandwa vizuri kwa mistari, na chini kuna mahindi makavu, yaliyotokana na mavuno ya hapo awali.

Maefu ya kuku wa kizungu kwenye shamba la viwanda. Banda la kuku limegawanywa katika sehemu tofauti kwa kutumia matuta ya chuma na mabanda ya kuku nyekundu yananinginia juu ya reli.

Maelfu ya vifaranga wadogo kwenye banda la kuku waliotenganishwa kwa sehemu kwa reli za fedha. Kuna mabanda ya kulishia ya manjano ya kuweka chakula cha kuku.

Shamba kubwa la kilimo la kidijitali likiwa limezingirwa na makaratasi ya ukulima na vyuma vya chuma vya nguvu ikiwa limejaa chakula humu ndani na mimea.

Shamba kubwa la ng'ombe la viwandani lenye mamia ya ng'ombe weusi na weupe wasiolishwa kutoka kwenye mabirika yao. Paa la zizi la ng'ombe limetengenezwa kwa mabati.

Mkulima anatembea kwa shamba lake la mahindi na maharagwe akiwa na kitabu mkononi na amevaa gambuti kwenye miguu na kofia kwenye kichwa na ako na koti nyeusi.

Shamba kubwa la kuku la viwandani lenye maelfu ya kuku wa kahawia wanaolisha kutoka kwenye vyombo vyao. Paa la banda la kuku limetengenezwa kwa mabati.

Maji yanamwagiliwa shambani kwa kutumia mfumo wa umwagiliaji wa sprinkles ambapo bomba maalum linazungusha na kutoa matone madogo madogo juu ya mimea. Mazao madogo yanaota kwenye udongo na mazingira yanaonekana ya kilimo cha kisasa.

Mrija mweusi wa umwagiliaji umewekwa juu ya udongo, karibu na miche michanga yenye mimea ya shambani. Mwanga juu unaangaza upande mmoja ukisisitiza ukuaji wa mimea. Njia kama hii hutumiwa kumwagilia mimea kwa ufafanisi bila kupoteza maji.

Shambani kuna mistari ya mimea ikiwa imepakana na mito midogo ya maji kwenye mashimo, mfumo wa umwagiliaji unaotumia bomba kubwa kando ya shamba. Maji yanaelekezwa kupitia mifereji kwa ajili ya umwagiliaji wa mimea. Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kuitishwa furrow irrigation .

Shambani kuna mistari ya udongo mwekundu iliyo na miche ya mimea midogo. Pembeni kuna mabomba meusi ya umwagiliaji matone. Kwa mbali mimea zaidi inaonekana imepangwa kwenye safu na nadhifu. Njia hii hutumika kuongeza ufanisi wa matumizi ya maji kwenye bustani.

Shamba kubwa lililochimbwa mitaro kwa utaratibu huku paipu zikilalishwa kati ya hizo mitaro kwa uarahisi wa usafirishaji wa maji shambani. Shamba hili limekauka na halina mimea.

Mfumo mkubwa wa umwagiliaji wa maji ya kilimo, kunyunyuzia maji katika harakati za kuenda juu kwa mimea yote. Shambani mimea ni ya kijani kibichi na yenye afya sana.

Shamba ambalo halina mimea linalonyunyiziwa maji ya umwagiliaji hutoka kwa mabomba yaliyowekwa chini. Maji yananyunyiziwa yakielekea juu huku yanarudi chini.

Shamba kubwa lenye mifumo mikubwa ya umwagiliaji katika kila safu ya mimea. Kuna bomba linalotiririsha maji kutoka ardhini na mimea imezama nusu kwenye maji.

Shamba kubwa lenye mkondo wa maji kati ya ardhi kuna bomba la umwagiliaji la plastiki nyeusi kwenye kila safu na moja kutoka kwenye mkondo utumiwa kwa umwagiliaji shambani.

Bustani kubwa yenye bomba la maji nyeusi na manjano kwa ajili ya kumwagilia maji na ndizi ndogo ya kijani kibichi inamea karibu na bomba na mchanga mkavu wa kahawia upo chini.

Shamba kubwa la kidigitali ambalo limeekwa mifereji ya kunyunyizia mimea maji, huku kando yake kukiwa na mitaro kwa upitaji wa maji bora, kule nyuma kuna nyumba ndogo ya mabati.

Jinsi ya kijidijitali ya unyunyizaji wa maji kupitia mfereji mmoja mrefu wa plastiki uliyotobolewa mashimo tofauti tofauti mengi ,huku maji yakipitia kwa hayo mashimo kwa unyunyizaji rahisi kwenye mimea.

Shamba lenye mabomba ya kumwagilia maji chini kwenye kila safu za mmea. Mabomba yameunganishwa kwenye ndoo nyekundu iliyojaa maji iliyounganishwa kwenye uzio wa mbao.

Bustani ina mimea ya kijani kibichi na bomba jeusi la maji, liko katikati ya mimea na ardhi ina udongo wa kahawia na chini kuna majani makavu.

Shamba kubwa linalonyunyiswa maji kupitia mifereji ya plastiki nyeusi, huku mifereji ikiwa imelaswa jini kwenye laini za mimea io. Mifereji hio husaidia katika unyunyisaji wa maji shambani.